Hili ni chupa ya plastic ambayo iko na kikaratasi iliyobandikwa imeandikwa kama urine sample , infection microbiology , kumaanisha kuwa hii ni chupa inayobeba mkojo ya kupelekwa kwenye maabara.

Huyu ni daktari au muuguzi ameshikilia chupa iliyo tengenezwa na glasi huku akiwa anaonekana kuwa anatoa dawa kwenye chupa hili akitumia sindano na syringe aliyoshika kwenye mkono wake, pia amevalia barakoa ya buluu isiyokolea.

Hii inaonekana kuwa ni mtu wa stima, ambapo kijikaratasi kilicho bandikwa huku nyeupe na ina maandishi ya manjano na ya blue ,luna mwanaume ambaye anasimama, anaonekana kuwa anaitazama hilo karatasi.

Kuna mkono ambayo inaonekana kuwa ni ya muafrika na amevalia shati ya blue iliyo na mikono mirefu kutokana na mahali inaonekana. Ameshikilia chupa viwili ya rangi nyeupe kwenye mkono yake na kijikaratasi iliyo na tembe.

Hili ni chupa la dawa ya rangi ya kahawia. Hili chupa lina kifuniko nyeusi. Pia ndani yake kuna tembe ambazo rangi zao hazionekani kulingana na rangi ya chupa. Pia kuna kikaratasi ambayo imebandikwa kwenye chupa hili. Ni rangi nyeupe na manjano ambayo imeandikwa Easy Iron .

Hili ni kundi la watu ambao wengine wao wako ndani ya hema na wengine wao wako nje. Kuna mwanamke mmoja ambaye amefunga kitambaa kwenye kichwa chake, huku akiwa amevalia fulana nyeusi na nyingine ya manjano juu yake. Kwenye fulana ya manjano kumeandikwa kumi na rangi nyeusi, huku akiwa amevalia herini.

Hii ni eneo wazi, kuna watu wengi sana, wengine wakiwa wameketi chini na wengine wakiwa wamesimama wakiwa wamepanga laini, kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa mavazi meupe na barakoa nyeusi na ameketi kwenye kiti ya kijani kibichi huku akipewa chanjo.

Hii ni mtaa ambayo inaonekana kuna mafuriko aswa ni barabara kuna watu wengi huku wengine wakiwa kwenye pikipiki kama abiria na pia kuna wengine wako kwenye gari . Pia kuna gari ya afya inayosaidia wagojwa.

Eneo ambayo limeathirika kutokana na mafuriko. Kuna nyumba ambayo imejengwa na mawe na pia iko katikati ya eneo hili abayo lina maji mengi. Kuna watoto wawili ambao wanaonekana wamevalia jazi na kaptura nyekundu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani na amevaa koti nyeupe, pia akona glovu kwenye mikono zake na anaonekana kuwa anaandika kitu. Kando lake kuna kompyuta ambayo kiasi kidogo kinaonekana ikiwa na kibodi na kipanya chake.

Kuna kundi la watu haswa wamama wengi wao wakiwa wamebeba watoto wadogo au wachanga. Kuna mwanamke ambaye amevaa glovu nyeupe na saa nyeusi kwenye mkono wake na pia amevalia nguo nyeupe. Anaonekana kuwa ni daktari au muuguzi. Anaonekana kuwa anampatia mtoto mchanga chanjo ya mguu.

Huyu ni mwanaume ambaye amevalia koti ndefu nyeupe na pia amevalia glovu ya bluu isiokolea kwenye mikono mwake. Anaonekana kuwa ako katika maabara au ako katika hospitali na kuna uchunguzi ambaye anafanya.

Kuna mkono ambayo imevalia glovu nyeupe uku ikiwa imeshikilia chupa ya dawa haswa iliotegenezwa na glasi. Hii chupa ina kifuniko ambayo ni ya dhahabu. Pia hili mkono imeshikilia siriji ambayo ikona sindano.

Kuna mtu ambaye anaonekana kama mfanyakazi wa afya kutokana na vazi lake akimhudumia mtoto mchanga. Mtu huyo amevaa fulana ya njano yenye maandishi ingawa hayaonekani vizuri, miwani ya kujikinga usoni na barakoa. Anashikilia kitu kinachoonekana kama sindano ama kifaa kingine cha kutoa dawa akielekeza kwa mdomo wa mtoto.

Kuna mtu ambaye amevalia miwani na amevalia barakoa ya bluu isiokolea anaonekana kuwa ameshikilia chupa na ako katika harakati ya kutoa dawa kutoka kwa chupa hilo huku akiwa ameshikilia sirinji na sindano kwenye mkono nyingine.

Hili linaonekana kuwa labda ni wodi ya kueka watoto. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia sare za daktari na anaonekana kuwa labda ni daktari au nasi. Sare zake ni ya rangi ya bluu iliyokolea. Ameshikilia taulo ya mtoto mchanga, ambalo ni la rangi nyeupe na lina madoadoa nyekundu.

Ni eneo inayoonekana kuwa kuna nyumba ilyoporomka. Kuna kikundi cha watu wengi ambao wengine wao wamesimama juu ya jengo hilo iliyoporomoka na wengine wamesimama chini. Huku kuna kikundi ambayo wamevalia mavazi zao za kinga na pia wakona kofia za kinga. Kuonekana labda hao ni watu wanaosaidia walioharibikiwa.

Hili ni chupa ya rangi ya kahawia iliyo na dawa ndani mwake, chupa hili lina kifuniko nyeusi, pia kuna kijikaratasi ambayo imebandikwa kwenye chupa hili iliyo na rangi nyeupe na nyeusi na pia imeandikwa kwa maandishi nyeusi kama Vitamin D3 .

Kuna mtu anaonekana kuwa ni mwanaume akiwa amevalia vazi ya rangi ya blue isiyokolea. Ako na glovu ya rangi ya kijani kwenye mikono zake. Pia amevalia barakoa nyeusi huku akionekana kuwa ananyunyizia dawa labda mbegu au maua zilizo katika eneo hili.

Hili ni eneo ambayo inaonekana labda liliadhiriwa na moto. Kuna watu wengi sana kwenye eneo hili, huku ni watoto , wanawake na pia kuna wanaume. Wote wakionekana labda wako katika kuona au kushuhudia tukio hilo.

Hili ni kwenye nyumba cha hospitali ya kutibu meno, kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa huku akiwa amefungua mdomo. Kuna mmoja ambaye amevalia glovu na sura yake haionekani vizuri lakini anaonekana kuwa ni daktari.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni muuguzi au daktari kwa kuwa amevalia mavazi ya udaktari ya rangi ya buluu iliokolea uku akiwa ameshika mtoto mchanga ambaye amefungwa na taulo uku pia akiwa amevalia glovu nyeupe kwenye mikono zake.

Hili ni kundi la watu, wengine wakionekana kuwa ni maafisa huku wengine wakiwa ni raia wafanyikazi , kuna muafisa mmoja ambaye amevalia suti yake ya kipolisi ambaye ni ya rangi ya bluu na pia ako na barakoa ,kila mmoja katika kikundi hiki ako na barakoa kuonyesha labda ilikuwa ile wakati wa mchipuko wa COVID-19.

Hili ni chumba cha hospitali ambapo kuna daktari ambaye amevalia sare zake za udaktari ya rangi ya buluu isiyokolea. Kuna mwanaume naye ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa akiwa amevalia shati refu iliyo na mistari.

Hiki ni kisanduku cha dawa ambayo ni ya rangi nyeupe iliyoandikwa na maandishi nyeusi kama measles mumps and rubella vaccine . Pia iko na maandishi ya blue inayoonekana huko chini na pia hiki kijikaratasi iko na rangi ya waridi.

Hili linaonekana kuwa kituo cha kushonea mavazi. Kuna mama moja ambaye amevalia barakoa ya blue na miwani na pia kuna mwingine kando yake ambaye amevalia barakoa ya blue wote wakiwa wamevalia koti nyeupe na wanaonekana kuwa wako katika harakati ya kushona barakoa.

Hao ni watu wawili ambao wamevalia nguo za kinga, yote ikiwa jumla na ya rangi ya manjano huku wakiwa wamevalia glovu nyekundu na pia wakona barakoa za kinywa ambayo ni ya rangi nyeusi na imefunika hadi nyuso zao.

Hilinni kwenye kituo au mahali pa kutibu meno, kuna mwanamke ambaye amevalia fulana ya bluu iliyo na mistari nyeupe kwenye mikono zake kuwa amazwa Kwa kitanda cha wagonjwa na amefungua mdomo, na mwingine ambaye amevalia glovu ya rangi ya bluu isiyokolea na amesimama kuonekana kuwa labda ni daktari.

Hili ni eneo ambayo inaonekana kuwa imeathiriwa na mafuriko. Kuna magari mawili ambayo lina magurudumu matatu na limepakwa rangi ya manjano huku zikiwa katika harakati ya kuvuka maji hayo yaliyotokana na mafuriko.

Huyu ni mtaalam wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa. Mtaalam huyu ni mwanaume mwenye ndevu fupi, amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ndogo. Upande wa kushoto anaonekana akishikilia mguu wa mgonjwa labda akifanya zoezi la kunyoosha misuli au kufanyisha harakati fulani kama sehemu ya matibabu.

Hili linaonekana kuwa ni hosptali ya kutibu macho, kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani huku akitabasamu na pia amevalia herini na anaonekana kuwa yeye ni mtabibu au daktari, pia ako na glovu nyeupe kwenye mikono yake.

Hii ni chumba cha hospitali au kituo cha afya kuna watu wawili mwanaume na mwanamke huku mwanamume akiwa ameketi chini na kuna barakoa ya buluu anaonekana kuwa anashughulikiwa au ako katika harakati ya kujitayarisha kupata chanjo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele ya choo iliyo jengwa na mawe. Hili choo lina milango ya mabati, uyo mwanaume amevalia shati ya aina ya kitenge huku hakiwa ameshikilia mikongojo ambayo inasaidia labda ameumia mguu ama ako na shida ya ulemavu.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati nyeupe anaonekana kuwa ni mtabibu au muuguzi. Mama huyu anaonekana kuwa ameshika kitu ya rangi ya waridi na anaonekana kuwa anashughulikia mwanamke ambaye amevaa, huku akiwa amevaa herini kwenye masikio lake.

Hii ni kituo cha afya au hospitali ambapo kuna muuguzi mmoja , anaonekana kuwa mwanaume amevalia sare zake za udaktari ya buluu, ameshikiliasirinji iliyo na shindano na pia kuna pamba kwenye mkono wake. Anaonekana kuwa anatayarisha mtoto kupata chanjo.

Hili ni kundi la watu ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia koti nyeusi na akiwa amevalia barakoa nyeusi ameshikilia mtoto ambaye amefungwa na taulo ya rangi nyeupe huku akiwa na kofia nyekundu iliyo na rangi nyingine tofauti. Kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa ya buluu na miwani anaonekana kuwa anampatia mtoto huyu chanjo ya mdomo.

Kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara kofia ngumu nyeupe na barakoa ya buluu anaonekana kua anatunza au anagagua mitungi mikubwa ya gesi iliyopangwa katika mkono wake wakulia ameshikilia chupa ya njia kunyunyizia.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni mtu kutoka kituo cha afya, mwanaume huyu amevalia koti nusu ya rangi ya manjano, huku akiwa amevalia buti ndefu nyeupe, pia amevalia suruali nyeusi anaonekana kuwa anavuka kwenye mto au mahali kuna mafuriko.

Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti amevaa koti jeusi na barakoa. Ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa anapewa chanjo. Kuna mwanamke ambaye amevalia sare ya rangi ya bluu na anaonekana kuwa ni mtaaluma wa afya anampa mtoto huyo chanjo.

Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake huku kuna kitu inaonekana kuwa inachomeka na inaonekana kuwa ajali ambayo imefanyika katika eneo hili au kwenye barabara hili. Pia kuna pikipiki ambayo imeegezwa karibu na watu wengi huko.

Kuna mkono ambayo inaonekana iko na vitu nyingi ambayo imeshika, kuna chupa ya palstiki nyeupe inaonekana kuwa ni ya dawa kuna vijikaratasi zingine ambazo zianokana kuwa na dawa ya rangi tofautitofauti, na pia mwenye mkono amevaa shati iliyo na mistari.

Hili ni kifurushi cha dawa kinachoitwa Azomax mia tano, jina la kisayansi ama generiki, ikiwa azithromycin , hii inaonyesha kuwa dawa hii ina viambatano, vya azithromycin , pia kuna vidonge sita, vilivyopakwa ganda.

Hii ni chumba cha kituo cha afya ama hospitali ambapo kuna madaktari wawili wote wakiwa wamevalia barakoa .Dakatri ambaye ni mwanaume anaonekana kushughulikia mgonjwa kwenye meno yake kuonyesha hii ni hospitali cha kutibu meno.

Kuna mkono wa mtu labda mgonjwa akiwa amefungwa vifaa mbalimbali vya kimatibabu. Hivi vifaa vinaonekana kuwa benti au kamba zimefungwa kwenye mkono labda kusaidia kushikilia kifaa kingine au kuweka mkono katika nafasi fulani.

Hili ni kundi la watu ambao wamevalia mafasi ya kinga, huku wawili wanaonekana kuwa wamevaa glovu nyekundu pia wakona viatu nyeusi ambayo inakaa ni viatu vya kinga wamevalia nguo jumla ya nyeupe huku mwingine amefunga mndomo wake na barakoa na anaonekana kunyunyisia labda dawa.

Hili linaonekana kuwa ni chumba cha hospitali, kuna mwanamke na mwanamume, mwanamke akiwa ni daktari aliyevalia barakoa na ako na miwani, mwanamke anaonekana kuwa anashughulikia faili fulani.

Kuna mwanaume ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa huku akiwa amefunga barakoa kwenye mdomo lake. Pia kuna mwanaume mwingine ambaye anakaa kuwa anamfanyia mazoezi kwenye mguu wake huku akiwa amevalia koti ndefu nyeupe.

Kwenye upande wa kulia kuna chupa ndogo ya kioo na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi. Ndani yake kuna kioevu cha rangi ya chungwa isiyokolea au kahawia. Kwenye lebo ya chupa imeandikwa wazi kwa herufi kubwa Measles Rubella Mumps . Hii inaonyesha kuwa ni chanjo ya pamoja dhidi ya magonjwa hayo matatu.

Inaonekana kuwa ni eneo ambalo limeadhirika sana kutokana na mafuriko, kwenye eneo hili kuna miti ambayo inaonekana ni ndogo sana na pia kuna barabara ambayo inaonekana kuwa imefurika sana, maji haya hayaonekani kuwa ni safi ila inaonekana kuwa ni ya rangi ya kahawia.

Hili ni bango la tangazo la Masai Herbal ambalo linaonekana kuwa kliniki au biashara inayotoa huduma au bidhaa za mimea asili, upande wa kushoto juu kuna duara lenye picha tatu, kuna kipande cha tikiti maji kinachoashiria vitu asilia ya afya.

Kuna wanawake wawili ambao wamesimama mbele ya gari nyeupe isiyokolea. Hii gari lina gurudumu nyeusi na rangi nyingine ya chuma iliyowekwa ndani yake, pia hawa wanawake wamevalia vulana nyeupe na glovu kwenye mikono zao huku wakiwa wamevalia barakoa nyeupe.

Hili ni chumba cha hospitali ambapo kuna watu watatu mmoja akiwa mwanamke na mwingine akiwa mwanaume alafu kuna mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa na sura yake haionekani. Wawili hao ambao ni mwanaume na mwanamke wamevalia glavu nyeupe kwa mikono yao huku wakiwa na barakoa ya Buluu isiyokolea.

Hili ni eneo ambayo imeadhirika sana na mavuriko. Kwenye hii kijiji kuna maji mengi ambazo zimevurika sana. Kuna nyumba zingine ambazo mabati zao zimezeeka na pia kuna zingine ambazo mabati zao ni mpya.

Hili ni chumba cha hospitali. Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume. Mwanaume akiwa ameketi chini na amevalia fulana ya kijani kibichi. Pia, akona barakoa ya buluu. Yanaonekana kuwa anapewa chanjo na mwanamke ambaye amesimama.

Kuna kundi la watu wengi, wanaume kwa wanawake na watoto. Inaonekana kuwa hili ninbarabnara ambapo kuna ajali imetokea. Kuna gari ya petroli amayo imeegezwa huku kando na pia maandishi ya petroli imeandikwa kwa rangi nyekundu.

Kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa ya buluu isiyokolea, pia amevalia miwani, amevalia koti nyeupe ndefu huku akiwa na kitambulisho kinacho ning'inia kwenye shingo lake, anaonekana pia kuwa amevalia tai nyeusi isiyokolea na ako na shati nyeupe.

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye kiti na wengine wakiwa wameinama na wengine wakiwa wamepiga magoti, wanaonekana wakiwa wako ibada. Pia wote wamefunga barakwa kuonekana kwamba labda hii ilikua kwa ile wakati wa mchipuko wa COVID 19

Hili ni shule haswaa kuna wanafunzi walioketi chini na pia kuna mmoja ambaye amesimama inaonekana kuwa kuna kitu anaelezea kando yake kuna mwalimu ambaye amevalia barakoa ya buluu na pia amevalia fulana nyeupe.

Kuna msichana mmoja ambaye amevalia nguo ya aina ya kitenge uku akiwa amesuka nywele na ako katika harakati ya kutayarishwa ili kupewa chanjo na mwanaume ambaye amevalia koti nyeupe iliona mikono mirefu.

Hili ni nyumba ya mtu binafsi, kuna wamama wawili, mmoja akiwa amevalia koti nusu ya rangi ya buluu na anaonekana labda ametoka katika huduma ya afya. Huku akiwa amejifunga kofia nyeusi iliyo na madoa nyeupe, pia ameshikilia kijitabu na anaonekana kuwa anamuulizia mama mwenzake kitu.

Huyu ni muhuguzi au ni daktari ambaye amevalia shati ya buluu iliyo na mikono mrefu, pia amevalia koti la daktari nyeupe na ako na barakoa ya buluu kwenye uso yake, anaonekana kuwa anapanga chupa ya dawa kwenye vijisanduku yao.

Huyu ni mtu ambaye anonekana kuwa ni mkulima amevalia glovu ya blue kwenye mkono yake, amevalia nguo ya jumla ya kinga nyeupe na pia akona boti nyeusi, anaonekana kunyunyuzia dawa kwenye mbegu zake.

Kuna watu wakiwa kwenye boti mbili ndefu, zikitembea kwenye maji mengi yaliotwama, yanayoashiria mafuriko. Majengo yanaonekana kwa mbali upande wa kulia yakionyesha kuwa eneo hili lina makaazi. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na jua, na mimea inaonekana nyuma.

Kuna watu watatu wawili wakiwa wanawake na mmoja akiwa mtoto. Kuna mwanamke ambaye amevaa kofia nyekundu iliyo na rangi nyingine nyeusi, huku akiwa ameshikilia watoto. Kuna mwanamke ambaye ameinama chini huku akiwa anampa mtoto chanjo ya mdomo, na pia amevalia miwani.

Hao ni wanawake wawili ambapo mmoja amevalia barakoa ya buluu isiokolea uku akiwa ameshikilia kipaza sauti ya buluu. Pia amevalia koti nusu ya buluu iliokolea na akona fulana ya waridi isiokolea.

Hili ni kundi la watu ambao wako katika eneo. Inayoonekana kuwa kuna nyumba ambayo iliboromoka. Wengi wao wakiwa wamevalia koi za jumla za kinga ya rangi ya blue iliyokolea huku wakiwa wamevalia glovu hii wako na kofia za kinga ambayo hujulikana kama helmeti.

Hili ni tembe ambazo ziko kwenye kisanduku nyeupe uliyo na maandishi nyeusi nazingine nyekundu. Amaandishi hayo yanasomeka kama Azithromycin Tablets IP ambayo ni miligramu mia tano. Pia kuna nyingine ambayo imetolewa kwenye hiki kisanduku na lina madawa matatu.

Hiki ni kifurushi cha dawa ambacho inaitwa SlowFe, ambacho ni kiongezo cha madini ya chuma kinachotolewa polepole mwilini. Kifurishi kina rangi ya waridi na nyeupe na maandishi yameandikwa kwa rangi nyeusi.

Hili ni kikundi cha watu ambao wako kwenye chumba cha upasuaji huku wakiwa wamevalia makofia ya upasuaji na pia wako na barakoa ya buluu isiyokolea. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia vazi lake la zambarau huku pia anaonekana kuwa ni daktari.

Huyu ni mkulima au mtu ambaye anaonekana kua ako na pita ya harakati ya kunyunyizia dawa mbegu au mimea alizopanda, amevalia buti nyeusi ndefu na pia glovu ya blue kwenye mkono wake.

Kuna watu kwenye eneo hili ambapo ni mwanamke ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeusi. Kuna mwanaume ambaye amevalia sare zake iliyo na maandishi na anaonekana kuwa ni daktari. Amevalia barakoa ya mdomo na nyingine ya uso huku akinyunyizia mtoto dawa kwenye mdomo yake.

Hili ni eneo lililo nje ya majengo yaliyojengwa, kuna watu kadhaa wanaume kwa wanawake, huku wote wakiwa wamevalia kofia na wako na glovu kwa mikono zao, wanaonekana labda wako katika harakati ya kufanya mkutano.

Hii ni chupa iliyotengenezwa la glasi na iko na kifuniko inayoonekana kuwa ni ya raba ya buluu. Huku pia kuna sirinji iliyowekwa kando ya hili chupa na inaonekana kuwa iko na dawa kiasi kidogo

Hili ni kundi la wanawake watatu wengi wao wakiwa wamevalia mapambo aina kadhaa. Kuna mmoja ambaye amevalia mapambo ya shingo na hiyo pambo inakaa ni kubwa sana huku wengine wakiwa wameweka mkitungi kwenye vichwa zao na hao wanaonekana labda wanatoka kwenye jamii ya Turkana au wamasaai.

Kuna watu watatu ambao wako katika eneo la kuosha mkono, kuna maji ambayo inatokelezea kwenye eneo hili, huku wakiwa wameinama wakiosha mikono wote wakiwa wamevalia shati ya rangi ya manjano huku mmoja akiwa amevalia begi ya bluu kwenye mgongo wake.

Hizi ni chupa ya plastiki ambazo ni ya rangi nyeupe. Hizi chupa ziko na vifuniko nyeupe ambazo zimefungwa na kijikaratasi nyeupe iliyo na maandishi nyeusi. Pia kuna karatasi ambayo imebandikwa kwenye chupa hizi ambazo zimeandikwa Zepharia Life Herbal Clinic.

Hawa ni wanawake wawili. Mmoja akiwa amenyoa nywele na kupaka rangi nyekundu isiyokolea, huku pia akiwa na herini kwenye maskio lake. Amevaa saa kwenye mkono wake huku anaonekana kuwa labda ako katika harakati ya kutoa vitu vilivyo kwenye juu ya kitanda kama neti na pia kuna leso.

Kuna mtu mmoja ambaye amevalia barakoa ya kinga na pia ako na miwani ya kinga huku akiwa amevalia vazi la jumla nyeupe. Ako na glovu ya kijani kibichi kwenye mkono yake huku akiwa ameshikilia kifurushi ambayo inatumika haswa kunyunyizia dawa.

Hili ni chumba cha hosiptali au kituo cha afya, kuna wanawake wawili, mmoja akiwa daktari au muuguzi huku akiwa amevalia vazi au sare zake ya udaktari ya zambarau na pia ako na barakoa ya buluu.

Kuna watu wawili ambao wamevalia mavazi ya kinga nyeupe. Pia wamevalia barakoa nyeupe kwenye mapua zao na wako na miwani haswa ya kinga ambayo amevalia. Kuna mmoja ambaye amevalia glovu ya buluu iliyokolea huku akishika kitu ya rangi ya manjano.

Kuna mzee mmoja ambaye anaonekana kuwa anatoka katika jamii la wamaasai uku akiwa ameketi chini, amevalia barakoa ya buluu isiokolea. Anaonekana kuwa anapewa chanjo na mwanamke ambaye amevaa pete na amepaka makucha zake rangi nyekundu.

Hili ni chumba cha hospitali ambayo inaonekana kuwa ni chumba cha upasuaji. Kuna madaktari wanne ambao wako katika eneo hili huku wakiwa wamevalia kofia ya upasuaji, pia wakona barakoa ya rangi ya buluu, huku wanaonekana kuwa kuna kitu ambayo wanatazama kwenye kompyuta au skrini iliyo mbele yao.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa katika mahabara au chumba cha hospitali. Huyu mwanaume amevalia koti nyeupe ya madaktari au wauguzi uku pia akiwa amevalia shati ya buluu isiokolea ambayo inaonekana kwenye shingo lake.

Hii inaonekana kuwa shule ambapo kuna mchoro iliyochorwa na ikawekwa ukuta ambazo zinaonekana kuwa maandishi inaonesha kuwa na shule. Kuna mama ambaye amevaa barakoa nyeupe huku akiwa ameshikilia mtoto mwenye mavazi nyeupe anaonekana ni daktari au muuguzi ako katika harakati ya kumpa mtoto huyo chanjo.

Kuna mama mmoja ambaye amevaa fulana ya waridi na pia ako na skirt nyeusi. Ako na kamba tatu nyeusi anakaa kuteka maji kutoka kwenye paipu iliyotengenezwa katika eneo hili huku akiwa anatabasamu.

Hii inaonekana kuwa ni eneo au kitoa cha afya ambako kuna mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na kofia yake ya udaktari pia ako na suti au sare za daktari ya buluu anakaa kushughulikia mwanaume ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagojwa.

Hii ni chumba cha hospitali au kituo cha afya, kuna madaktari watatu ambao wote wamevalia barakoa na sare zao za udaktari, wanaonekana, kuwa ni madaktari haswa wanaofanya kazi ya upasuaji, wote wakiwa wamevalia kitambaa au kofia zao za upasuaji.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia barakoa ya majano huku akiwa amevalia fulana ya zambarau iliyo na rangi nyeusi anaonekana kuwa anaosha mkono wake kutoka na maji inayotoka kwenye tanki moja iliyowekwa katika eneo hili huku akiwa amepaka makucha zake rangi nyekundu.

Kuna mkono ambao umevalia glovu ya buluu isiyokolea huku imeshika chupa ya glasi iliyo na dawa iliyo karibu kujaa. Pia hili chupa lina kifuniko. Hili chupa kuna kijikaratasi ambayo imebandikwa na ni ya rangi nyeupe. Kuna maandishi ambayo imeandikwa kama MMR Vaccine . Pia kuna sirinji na sindano ambayo imeshikiliwa na hili mkono.

Kuna mkono wa mtu ukiwa unashika sindano na chupa ndogo ya dawa, na nyuma kuna sanduku la dawa. Sanduku kubwa la rangi ya kijani kibichi na nyeupe limeandikwa measles, mumps and rubella virus vaccines .Hii inadhibitisha kuwa hii ni chanjo ya suruu, ama tumbitumbi, na rubella. Pia imeandikwa ten single dose 0.5ml vials ikimanisha kuna chupa kumi za dosi moja.

Hili linaonekana kuwa ni wadi cha wanawake ambao wamejifungua. Kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wadi hii huku akiwa ameshikilia mtoto mchanga anayeonekana kuwa amezaliwa. Mama huyo amevalia vazi cha wagonjwa wa hospitali.

Kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa ni msichana akifanya mazoezi ya kutembea katika chumba cha tiba au viungo anaonekana kuwa na umri mdogo sana pengine chini ya miaka miwili. Mtoto amevaa gauni ya rangi ya zambarawi isiyokolea na suruali nyeupe anasimama kwenye jukwaa lenye zulia la buluu na anaonekana akishikilia au kushikiliwa kwenye vishikizo vya chuma ya mazoezi.

Kuna mwanaume ambaye amevalia nguo yake ya jumla ya rangi ya kijani huku akiwa ameshikilia kitu inatumika sanasana kutoa sabuni ya kunawa mkono. Huku akiwa amesimama kwenye mahali ambayo watu hunawa mkono na hiyo kitu ni ya rangi nyeupe.

Hii ni kituo cha afya au nyumbani tu ambapo kuna mtoto ambaye amevaa fulana iliyo na rangi ya manjano na nyeusi huku anaonekana akiwa anashughulikiwa na mtu amabye amevalia glovu nyeupe huku mwingine aliye na glovu nyeupe anamshikilia.

hili linaonekana kuwa ni sehemu ya nje ya jengo ambapo hii sana sana, utumika haswa kunawa mikono, kando ya hili kitu, kuna chupa jingine nyeupe ambayo inaonekana kuwa labda hii ni ya kubeba sabuni ambayo inasaidia watu wakati wa kunawa.

Kuna mwanaume amevalia nguzo za jumla ya rangi ya blue iliyokolea, huku akiwa amevalia barakoa ya kinga na pia amevalia miwani za kinga, huku akiwa amevalia glovu nyeupe na ameshikilia mitungi mbili ya rangi ya blue na nyingine ya manjano.

Hili ni hema ambayo imetengenezwa labda kwa kufanya kazi ya kupea watu chanjo. Kuna mwanamke ambaye ameketi chini huku akiwa amevalia ya blue iliyokolea na anaonekana kuwa anapewa chanjo na mwanaume ambaye amevalia glovu ya blue iliyokolea na pia nabarakoa iliyo nyeupe.

Mama amelazwa chini, huku mwingine akiwa amemshika kwenye tumbo, mwanamke huyo amevalia fulana nyekundu na amejifunga leso haina ya kitenge kwenye kiuno chake. Mwanamke naya ambaye amemshika tumbo amevalia vazi ya buluu iliyo na rangi nyinge nyeupe kwa shingo na kwa mikono na ata kwa mfuko.

Hili ni chupa la dawa ambayo imetegenezwa na glasi. Hili chupa lina kifuniko nyekundu. Pia kwenye hili chupa kuna kijikaratasi ambacho kimebandikwa na imeandikwa measles, mumps, rubela kuonyesha kuwa labda hii ni chanjo cha magonjwa haya.

Hili ni kijisanduku la dawa, hiki sanduku ni ya rangi nyeupe, na lina maandishi ya rangi ya buluu iliyoandikwa kama super mario , pia kuna rangi nyingine, rangi ya buluu iliyo kolea na pia nyeupe ambayo inaonekana kuwa ni duara, na karibu na hiyo duara kuna rangi ngingine ya manjano.

Hili ni chumba cha hosipitali hasa ya kueka watoto waliozaliwa kabla ya miezi haijafika au wakiwa na shida. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kua ni daktari kwa kua anasare zake za udaktari. Anaonekana kua anashughulikia huyu mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda cha watoto wagonjwa.

Hili labda ni chumba kwenye kituo cha afya au hospitali. Kuna mwanamke ambaye amevalia fulana nyekundu huku akiwa ameshikilia mtoto ambaye amefungwa na taulo nyeupe. Pia kuna mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa anapewa chanjo. Na mwanamke ambaye amevalia kofia nusu ya rangi ya buluu isiyokolea na ako na miwani nyeusi.

Kuna wanawake wanne mmoja akiwa ameketi chini ila wengine wakiwa wamesimama. Pia kuna mmoja ambaye mikono yake inaonekana lakini uso haionekani. Kuna mwanamke mmoja ambaye ako na kitambulisho kinaning'inia kwenye shingo lake na amevalia herini na pia ako na glovu na saa kwenye mkono lake. Anaonekana anashughulikia sikio la mama ambaye ameketi chini.

Hili linaonekana kuwa ni chumba cha mtu ,haswa kuna mama mmoja ambaye amevalia mavazi zake haswa ya kulala iliyo na rangi nyeupe na ya nyeusi , anaonekana kuwa mjamzito na anapitia kwenye uchungu labda ako katika harakati ya kuzaa.

Hili ni barabara ambao kunaonekana kuwa kuna ajali ambalo limetokea , kuna moto ambao unawaka na gari nyingine ambalo limeanguka ,pia kuna gari aina ya petroli iliyoegeshwa kwenye eneo hili na ni ya rangi nyeupe.

Kuna mwanaume moja ambaye amevalia koti nusu, ya rangi nyeusi na pia akona kofia nyeusi iliyo na nembo fulani ambayo haionekani vizuri. Anakaa kuwa kako katika harakati ya kumpa mtoto chanjo ya mdomo, huku akiwa meshikiliwa na mama aliyevaa kofia ya majano.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mfanyakazi katika kituo cha afya au ni mzazi. Anaonekana kuwa anashughulikia mashine ya kuweka watoto wachanga, inaitwa incubator .

Hili ni chupa ya dawa ambayo ni ya plastiki nainaonekana kuwa ya rangi nyeupe. Pia iko na kifuniko nyeupe lakn iko na maandishi iliyoandikwa kwenye karatasi iliyopandikwa ambayo imeandikwa kama Ibuprofen.

Huu unaonekana kuwa ni chumba cha hospitali au kituo cha afya kuna mwanaume ambaye amekaa chini huku akionekana kuwa anashughulikiwa na mwanaume ambaye amevalia glavu nyeupe na barakoa ya buluu na pia ako na mavazi ya madaktari.

Kunaonekana kuwa ni wadi ya hospitali au kituo cha afya. Kuna watu wawili mmoja akiwa amekalia kitanda cha wagonjwa huku akiwa amejishika kwenye kichwa chake na kuna mwingine ambaye amelala chini na pia kuna besheni ya rangi ya buluu iliyowekwa chini ya chumba hili.

Kuna wanawake wawili mmoja akiwa ameketi chini huku mwingine akiwa amesimama anaonekana kuwa ameshikilia chupi huku akitabasamu. Amevalia fulana nyeupe iliyo na maandishi kwenye kifua chake pia nyuma yake kuna ubao ambayo inaonekana kuwa imeandikwa.

Hili ni kituo cha afya ama hospitali ambapo kuna mwanamke mmoja ambay amevalia shati nyeupe ilio na rangi nyingine nyeusi na amevalia barakoa ya buluu. Ako harakati ya kumba mtoto chanjo huku akiwa ameshikiliwa na mwanamke ambaye amevalia barakoa ya buluu.

Hili ni eneo au inaka kuwa ni hema iliyotengenezwa, haswa itumike kama mahali pa kuumpa watu chanjo. Kuna mama moja ambaye ameketi chini huku akiwa amevaa barakoa ya buluu, na pia kuna miwani na ako kwa harakati ya kupewa chanjo.

Huyu ni mkulima au mtu yeyote ambaye amefanya kilimo. Huyu ni mtu amevalia barakoa ya kinga ambayo inatumika haswa wakati wa kunyunyizia dawa kwenye mimea. Amevalia glovu nyekundu na amevalia nguo ya kinga ambayo ni blue iliyokolea.

Hili ni kundi la watu wanawake, wanaume na pia kuna wasichana. Hawa wanaonekana kuwa na kijikaratasi ambayo wameshikilia. Kuna msichana mmoja anaonekana kuwa anatabasamu sana na pia kuna wengine wameshikilia simu.

Kutokana na muonekano wa mazingira hii huu ni choo ambayo umejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Imejengwa kutumia mawe na pia iko na mabati, mlango ya hii choo imepakwa rangi ya buluu lakini chini yake imepakwa rangi nyeusi.

Hili ni chumba kwenye kituo cha afya au hosiptali ambapo kuna watu wanne, mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hosiptali, huku watatu ambao wamevalia barakoa na pia wako na kitambaa cha udaktari wakiwa wamesimama na kumshughulikia, ni kama wako katika wodi ama mahali pa kufanyia operesheni.

Kuna chupa tatu ambazo ni ya rangi tofauti ,ya kwanza inaonekana kuwa ni ya rangi ya kahawia iliyo na kifuniko nyeusi ,ya pili ni nyeupe iliyo na kifuniko nyeupe ,na nyingine ni nyeupe iliyo na rangi ya manjano ,na pia iko na kifuniko ya blue iliyo kolea .

Hili ni eneo ambayo iko na mawe mengi. Inaonekana kuwa imekabidhiwa na ukame. Pia kuna mlima ambayo pia haina chochote kilicho na rangi ya kijani kibichi kama nyasi, mti. Pia mawingu inaonekana kuwa hii ni mahali ambapo hakuna mvua.

Hili ni chumba cha hospitali au kituo cha afya. Kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa chini ya kitanda , huku akiwa amefungulia mdomo wake .Alafu kuna watu wawili wengine ambao wamevalia barakoa ya buluu huku wakiwa katika harakati ya kumshughulikia.

Hawa ni wanawake wawili ambao wako katika harakati ya kuchota maji labda ambayo imeingia kwenye mazingira ya nyumbani mwao. Wote wakiwa wameshikilia plastiki, mwingine akiwa na ndoo, mwingine akiwa na besheni, uku mmoja mwenye besheni amevalia barakoa.

Hizi ni chupa ambazo zinatumika kuweka dawa ,chupa zote zinaonekana kuwa ni ya rangi nyeupe ,kuna dawa ambayo imewekwa kwenye kifuniko ambayo inaonekana ni nyekundu na ingine zikiwa nyeupe na pia kuna maandishi zilizoandikwa kwenye chupa hizi zote.

Hili ni chumba la hospitali ama kituo cha afya. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na madoadoa nyeusi. Anaonekana kushughulikia mtambo fulani ulio mbele yake pia kando yake kunaonekana kuwa kuna mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda hii.

Kuna mwanamke moja ambaye amevalia nguo ya waridi huko akiwa ameshikilia mtoto , aliyefunikwa na taulo ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Kuna mwanaume ambaye anakaa kumpatia chanjo ya mdomo. Anaonekana kuwa ni muuguzi .

Hili eneo inaonekana kuwa kuna mafuriko kwa kuwa barabara hakipitiki kuna maji mingi. Kuna mwanaume mmoja ambaye ako na pikipiki ambaye ameshikilia huku akijaribu kupita kwenye hili barabara iliyo na maji mingi.

Kuna mzee ambaye amevalia kofia ya buluu na pia ako na barakoa ya buluu. Huku ako katika harakati ya kupewa chanjo na mtu ambaye anaonekana kuwa ni mwanamke ijapokuwa sura yake haionekani lakini ako na rangi aliyebaka kwenye kidole chake na pia ako na saa na pete kwenye kidole chake.

Hawa ni wanaume wawili ambao sura zao haionekanai vizuri wamevalia glovu nyekundu na pia wanashikilia mtungi nyekundu. Pia wamevalia suti ya rangi ya rangi na manjano na buti nyeusi ndefu.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia nguo yake iliyo na rangi ya kijani kibichi na iliyo na rangi nyingine nyeupe. Amefunga kichwa chake kutumia kitambaa ya zambarau huku anaonekana kuosha mkono huku akitabasamu.

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake wanaonekana kuwa katika shughuli fulani au mazungumzo fulani huku wakiwa wamevalia mavazi inayofanana wengi wao wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya kijani huku wakiwa wameshikilia simu aina ya tablet.

Hili ni chumba cha hospitali au kituo cha afya, ambapo kuna watu wawili. Mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali au kiti cha hospitali, huku akiwa amefungua mdomo. Kuna mwingine ambaye sura yake haionekani, amevaa glovu nyeupe.

Hili ni kituo cha afya au hospitali ambako kuna mwanamke ambaye ameshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo pia kuna muuguzi au daktari ambaye amevalia koti nyeupe anapeana chanjo huku akiwa amevalia herini.

Hili ni jengo ambayo inaonekana imebomoka, labda kutoka na mtetemeko wa ardhi au kutojengwa vizuri. Kuna watu wengi ambao wako katika eneo hili wengine wanaonekana kuwa wanachukua picha.

Kuna mtoto ambaye amelazwa kwenye taulo ya rangi nyeupe huku akiwa amevalia nguo ya rangi ya waridi na pia kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mamake huku wakitabasamu. Naye daktari ambaye amevalia nguo ya rangi ya buluu anampa chanjo ya mdomo huku akitabasamu.

Hili ni chumba ambapo kuna watu wengi wanaume kwa wanawake. Huku kuna wengine ambao wamevalia barakoa na wamesimama na wengine wakawa wameketi chini. Watu wengi katika huyu chumba wamevalia koti nyeupe na wanaonekana kuwa ni wafanyikazi kwenye kituo cha afya.

Hili ni eneo wazi au kiwanja ambalo kuna jumba ambayo imejengwa katika eneo hili, kuna watu ambao wamekaa chini huku wengine wakiwa wamekalia viti vya plastiki na wengine wakiwa wamekaa kwenye benchi, kuna mama mmoja ambaye amesimama katikati yao kuonyesha kuwa wapo katika mkutano au mazungumzo.